Sehemu ya baa iliyosheheni vinywaji mbalimbali vya moto na vya baridi. Vinywaji hivyo aina ya bia huku wakionekana wasichana watanashati, baadhi wakiwa wamekaa sehemu ya mapokezi na baadhi wakiwa wameshika chupa za pombe.

Sehemu ya baa wakionekana wanawake kwa wanaume walio na nyuso za furaha huku wakiendelea kucheza muziki, na wakiendelea kupata vinywaji mbalimbali wanawake hao wakiwa wamesuka nywele ndefu zilizowafunika nyuma ya migongo yao.

Sehemu ya jengo kubwa la kifahari lililotengenzwa kwa kuta nzuri na sakafu, sehemu hiyo inaonekana ni maarufu kwa ajili ya kuza na kununulia magari, huku baadhi ya magari yakiwa yameegeshwa tayari kwa ajili ya biashara na wanunuzi wakifika eneo hili.

Sehemu ya banda kubwa la kifaharil ikiwa ni kwa ajili ya kuuzia magari huku tukiona baadhi ya magari yaliyoegeshwa mahali hapo yakiwa tayari, yakisubiri wateja wanaofika mahali hapo kwa ajili ya kuyanunua. Hii ni moja ya biashara kubwa katika sehemu hii ya mjini.

Sehemu ya duka la kuuzia bidhaa ya maziwa yatokanayo na ng'ombe. Maziwa haya ni bora na safi kwa matumizi ya binadamu. Kukionekana kuna mashine ambazo zinafanya klazi ya kuuza na kununua maziwa. Huku akionekana binti aliyesimama tayari kwa kutoa huduma.

Sehemu ya duka kubwa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku wakionekana watu waliosimama katika mashine wakijaribu kununua maziwa hayo. Maziwa hayo ni mzuri kwa watoto hasa yanatumika kujenga miili yao inayoendelea kukua.

Banda kubwa lililo na mashine ya kuuzia maziwa, huku likionekana dirisha na mlango ulio wazi na baadhi ya wateja wakiwa wamevaa barakoa, wakiwa wameshika vikombe kwa ajili ya na kuhudumia, kutoa maziwa hayo, ambayo ni mazuri yanafaa kunywewa na binadamu.

Sehemu ya duka lililo na bidhaa za maziwa, maziwa haya ni safi na mazuri yanayotokana na ng’ombe; huku kukiwa na Mashine kubwa ya kuuzia maziwa hayo ambapo kuna watu waliopanga foleni wakisubiri kununua maziwa hayo mazuri.

Duka kubwa la maziwa ya ng`ombe lililo na safu mbalimbali, zenye bidhaa ya maziwa huku ikionekana mashine kubwa yenye rangi ya bluu kwa ajili ya kuuzia na kununulia maziwa na mbele ikiwa na picha kubwa ya ng`ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Banda lililoezekwa kwa miti na kufunikwa maturubai ya bluu pamoja na njano, huku kukiwa na meza zilizosheheni ndoo ndogo za plastiki, zilizojazwa vitunguu maji ndani yake na huku muuzaji akiwa tayari kufanya biashara.

Sehemu ya wazi ya soko kukiwa na bidha mbalimbali zilizotoka mashambani. Bidhaa hizo zikiwa ni nzuri kwa ajili ya kupikia majumbani. Bidhaa hizo kuna: nyanya, vitunguu, karoti; huku akionekana wanawake waliosimama na baadhi wakiwa wanauza bidhaa hizo.

Sehemu ya wazi iliyo na jumba kubwa la kifahari, lililojengwa vizuri kwa ghorofa huku ikiwa imeezekwa kwa vigae safi, vyenye rangi nyekundu na kando ya jumba hilo kukiwa na miti midogo iliyopandwa kwa ustadi mzuri.

Sehemu ya wazi iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani na kando kukiwa na majumba makubwa ya ghorofa ya kifahari. Hayo ni majengo mazuri ambapo inaonekana ni sehemu ya katikati ya mji ambako kuna majengo yenye thamani kubwa.

Duka kubwa la kifahari linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa majumbani, pamoja na nguo huku yakionekana mashelfu na makabati yaliowekewa vipeperushi vilivyowekewa bei za mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa la kifahari kwaajili ya kuuzia na kununulia bidhaa mbalimbali, kukiwa na biashara mchanganyiko, biashara za majumbani na biashara za nguo huku sehemu ya mbele kukiiwa na safu zilizopangw nguo mbalimbali.

Duka kubwa la kifahari lililo na bidhaa mbalimbali huku likionekana kwa ndani likiwa na taa zinazowaka na huku safu nyingi zikiwa zimepangwa bidhaa mbalimbali za vimiminika vilivyowekwa katika safu hizo kwa mistari.